Hiki ni chombo cha kitamaduni kinachojulikana kama kibuyu. Mabuyu haya hutengenezwa kutoka kwa matunda ya mkonge yaliyokaushwa na kuondolewa ndani, kisha kupambwa kwa shanga au kamba. Hutumika kuhifadhia maji, maziwa au dawa za asili..

Tangazo la dawa inayoitwa Siha Headeache Solution . Tangazo hili linaeleza kuwa dawa hiyo inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, kisunzi cha mara kwa mara.

Chungu cha kienyeji kinatoa moshi. Vyungu vya aina hii hutumika na jamii nyingi barani Afrika kwa kupika, kuhifadhia vinywaji kama maziwa au pombe za kienyeji au kwa shughuli za kitamaduni.

Hii ni chupa yenye sampuli ya mkojo yaliyoandikwa urine sample infection microbiology pamoja na vidonge vya yenye matone ya buluu pembeni yake. Hii ni picha ya mazingira ya kiafya yakiashiria mchakato wa uchunguzi wa maaambukizi.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga na barakoa akibeba mapipa mawili yenye alama ya hatari ya sumu, inaashiria mazingira hatari au kazi inayohusisha kemikali za sumu.

Madaktari wawili wa meno wakimuhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno, mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amefungua mdomo huku daktari mmoja akimfanyia uchunguzi au matibabu ya kinywa.

Tukio la huduma ya afya ambapo daktari au muuguzi anafanya uchunguzi wa kinywa kwa mgonjwa aliyekaa kwenye kiti. Daktari amevaa koti la maabara na vifaa vya kinga kama kofia na glavu.

Hili ni darasa liliojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati, kila mmoja akiwa ameshika bango au picha. Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwaelekeza, inaonekana kuwa wanafunzi wanashiriki kama warsha au mafunzo maalum.

Chupa au ndoo za mizizi zilizotengenezwa kwa matunda ya ground .Hizi hutumika kama vyombo vya kuifadhi maji au pombe za kienyeji na mara nyingi hupambwa kwa nyuzi za kamba...

Kuna sindano na chanjo ya homa ya manjano, chanjo hizi hutumika kuzuia ugonjwa wa homa ya manjano ambapo ni wa hatari na unaweza kusababisha vifo.

Kuna barafu na chupa za chanjo zimehifadhiwa ndani ya kontena la baribi. Hii ni njia ya kuhakikisha chanjo zinabaki katika joto linalofaa ili zisiharibike kabla ya kutumiwa hasaa wakati wa kampeni za chanjo katika maeneo ya mbali.

Tukio la mafuriko barabarani ambapo pikipiki na bajaji zinapita kwenye maji mingi yaliyofunika barabarani. Mwenye pikipiki anaonekana akishika mwavuli kulinda.

Tangi kubwa la kuifadhia maji lililowekwa juu ya mnara wa chuma, kuna watu wawili wanaovaa mavazi ya usalama wanaofanya kazi juu ya mnara huo wanaonekana kufanya ukaguzi au matengenezo.

Mtoto mdogo anayejaribu kutembea akiwa anaungwa mkono na watu wawili. Watu wawili wanamsaidia mtoto huyo kwenye zoezi la mafunzo ya kutembea. Watu hawa wamekaa kando na mtoto huku mkono mmoja ikimshikilia mtoto upande mmoja.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya kijani kibluu akimsaidia mwanamke mwingine aliyelala chini. Wanaume na wanawake wawili wakiwa viti nyuma yao wanashuhudia tukio hili.

Hii ni boksi la chanjo inayotolewa na Zydus chanjo hii ni ya kuzuia magonjwa matatu surua, matumbitumbi na rubela, inatolewa kwa njia ya sindano chini ya ngozi .

Ajali kubwa ya magari ambapo kuna basi lililo haribika vibaya na kuna kundi kubwa la watu wakikusanyika eneo la tukio, hali inaonekana ya vurugu au dharura huku watu wakijaribu kufanikisha msaada au kuona kilicho tendeka.

Mtu mzee aliyevalia mavazi ya kitamaduni akiketi kwenye zulia la chini, akiwa amevaa bangili na pete za mikononi. Anashikilia kidole cha mguu wake wa kushoto na pua ya mnyama kwenye mkono wa kushoto.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimfanyia matibabu mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Wote wamevalia barakoa na glavu za plastiki kuzingatia usafi na taratibu za kinga wakati wa matibabu.

Daktari wa macho akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum kinachoitwa slit lamp . Hiki ni kifaa kinachotumiwa kuchunguza sehemu mbele ya jicho kama vile cornea , kope na sehemu ya ndani ya jicho.

Kuna sabuni mbili zilizowekwa kwenye plastiki. Chupa mbili za dawa ya maji ya rangi ya kijani na container moja lenye mfuniko jwa ano. Sabuni hizi zimeandikwa powerful soap .

Mwanamke akiwa amebeba jerikani ya maji mgongoni huku mtoto akionekana sehemu ya mkono wake, ukiwa unaonekana nyuma ya mwanamke huyu anaondoa hapo hapo katika mazingira ya kiasili wenye udongo au mchanga na mimea michache.

Daktari wa macho akiwa anamchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kitaalum kinachoitwa slit lamp . Mgonjwa ameketi mbele ya kifaa hicho ameweka kidevu na paji la uso kwenye sehemu maalum za mashine.

Chupa ndogo ndogo za glasi zilizo na unga wa dawa wa rangi ya kahawia au kilimo chupa hizi zinaonekana kufungwa vizuri na kufunikwa na vifuniko vya chuma inawezekana unga huu ni dawa ya asili au tiba mbadala inayotumika kwa maradhi mbalimbali.

Mwanamke ananyolewa nywele sehemu ya kichwa chake kwa kutumia mashine ya kunyolea. Inaonekana kuwa ni tukio maalum labda la kuonyesha mshikamano, uhamashishaji wa afya au ni sehemu ya kampeni ya kijamii au matibabu.

Mwanamke mmoja akiwa amevalia sare ya kazi akimzungumza au kueleza jambo Kwa mwanamke mwingine ndani ya nyumba, wanaonekana kuwa na mazungumzao ya kitaalamu huenda ni mshauri wa afya au mfanyikazi wa jamii akitoa elimi au uduma ya kajamii.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama kwenye eneo la kichaka akiwa amebeba kuni mabegani, mazingira yanaonekana kuwa ya jangwa au maeneo kame yenye miti michache na udongo mwekundu.

Mwanaume akiwa kwenye zoezi la tiba ya mazoezi akisaidiwa na mtaalam wa afya. Wote wako ndani ya chumba kilicho na mikeka ya rangi tofauti sakafuni. Mwanaume huyu amepiga magoti na kutumia mikono kujitengeneza.

Mama aliyevaa mavazi ya hospitali akiwa ameketi kitandani akiwa amebeba mtoto mchanga, mama huyu anaonekana mwenye furaha na anatazama mtoto wake kwa upendo. Mazingira ni sai na inaonyesha kuwa wako katika wodi ya hospitali.

Huduma ya meno bure inayotolewa kwa jamii. Kuna bendera yenye maandishi King Africa na washiriki wa huduma hiyo kama Ministry of Health .

Muhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga kama koti la plastiki la rangi ya manjano, glavu, barakoa na kofia ya kufunika kichwa. Anaaonekana yuko ndani ya jengo, karibu na ngazi pembeni kuna meza iliyojaa vifaa vya matibabu

Kundi la watu sita wakiwa wamesimama wakiwa wamevaa barakoa. Wao ni wanajeshi au maafisa wa usalama pamoja na watu wa kawaida. Wamebeba karatasi na mbele yao kuna mifuko kubwa ambayo huenda ni msaada au vifaa mbalimbali.

Mtu aliyesimama akizungumza na mtu mwingine aliyeketi kwenye pikipiki, pikipiki hiyo imebeba chupa nyingi za plastiki zilizojaa bidhaa ambayo inaonekana ni mmea au vitu vingine vilivyowekwa ndani.

Daktari au mfanyikazi wa afya akiwa amevaa koti la kinga, barakoa na glavu akimtibu mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki. Inaonekana daktari anafanyia mgonjwa utaratibu wa kusafisha au kuangalia sehemu ya mdomo au jicho.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari huyu amevaa koti jeupe la kazi, glavu na barakoa kwa ajili ya usafi na tahadhari za kiafya. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno.

Kuna watu wawili walio vaa barakoa wakisafisha mikono kwa sabuni au dawa ya kuua vijidudu mbele ya vyombo vikubwa vya kuwekwa maji ya kuosha mikono, pia kuna askari aliyevaa sare ya kijeshi nyuma yao.

Hili ni sanduku la supplement pack kutoka planet 3 pamoja na vidonge vyenye rangi mbalimbali na kikombe kidogo chenye maji inaonekana, ni aina ya virutubisho vya afya au vitamini.

Mtu mkawa akiwa anapokea sindano ya chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyekuwa amevaa suti ya kijani na barakoa. Mtu aliyepoketi anavaa shati la kijani na anaonekana anajitayarisha kupokea chanjo kwa utulivu.

Muuguzi wa afya au daktari akimchanua mtoto mdogo aliye mikononi mwa mamake. Watu wawili wamevaa barakoa inaashiria kuwa wanzingatia usafi na kuzuia maambukizi labda kwa sababu ya Korona.

Mfanyakazi wa afya au akiwa ndani akiwa kwenye shughuli ya kupakia dawa kwenye box anaonekana kuvaa mavazi ya kujikinga, barakoa, kofia ambayo ni viashilia vya mazingira safi za kazini.

Vitu vinavyotumika katika tiba za kienyeji au tiba za jadi. Kuna chupa ya plastiki iliojaa kioimu cha rangi ya kahawa ambacho kinaweza kuwa ni dawa au mchanganyiko wa mimea ya tiba. Kando kuna vinywaji au vyombo vya jadi.

Mwanaume mmoja akiwa mbele choo ya kisasa kilichojengwa kwa matofali na bati. Anaonekana akieleza au kuonyesha choo hicho. Hii inaonyesha juhudi za kuboresha usafi wa mazingira hasa katika jamii za vijijini.

Hii ni meza ya muuzaji wa dawa za asili au miti shamba sokoni na imejaa mizizi ya miti mbalimbali baadhi ikiwa imekusanywa. Pia kuna vyombo kama vile makopo na mitungi ya plastiki yenye dawa za manjano.

Mhudumu wa afya akimchunguza mgonjwa kwa kutumia sampuli ya damu kutoka kidoleni. Hii ni njia ya kawaida ya kupima mgonjwa kama kisukari au Malaria ni hatua muhimu ya kuhakikisha afya.

Watoto wa shule wakichota au kunywa maji kutoka kwa tanki la maji ya buluu lililoandikwa. We drink clean Water Donated by Hopecore . Watoto hao wako katika mazingira ya shule huku shule, huku wakisimamiwa na mtu mzima anayeonekana kuwa mwalimu.

Mtoa huduma ya afya akimchunguza au kumpa huduma mtoto mdogo huku mama akiwa karibu na inaashiria huduma ya afya kwa watoto na mama kama vile chanjo, ukaguzi wa afya au tiba za awali.

Watu walioketi na wengine wamesimama kwenye eneo la kusubiria kuhudumiwa wamevaa barakoa , kuna dawa ya green , karatasi, sanitizer na mtu anayewashughulikia na nyaraka.

Kifurushi cha vidonge vya rangi ya jano kama vile virutubisho vya mafuta ya samaki au vitamini. Kipima choto cha mdomoni na vipande viwili vya plastiki au pipi zilizotengenezwa kwa umbo la moyo.

Daktari au mtaalumu wa afya akimchunguza mgojnwa kwenye sikio kwa kutumia kifaa cha kuchunguza masikio, mwanamke anayeangaliwa anaonekana amekaa kwa utulivu wakati mtaalumu huyu akifanya uchunguzi.

Watu wengi wamekusanyika nje. Baadhi yao wamevaa glavu za plastiki na barakoa jambo linaloashiria kuwa wanafuatilia au kushiriki shughuli zinazohusiana na usafi au afya za umma. Wengine wapo katika mazungumzo.

Jengo lililoporomoka na maafisa wa huduma za dharura wakiwa kwenye eneo la tukio. Wamevaa mavazi rasmi ya uokoaji na kofia za usalama na wanaonekana wakifanya juhudi za kuokoa na kutafuta manusura waliokwama kwenye kifusi.

Bango kubwa la matangazo lilioandikwa kwa kiswahili kwa herifu kubwa nyekundu kwenye kitambaa cheupe. Bango hilo lina maneno yafuatayo, dawa za mapenzi, nguvu za kiume kumfunga mwanamke au mume dhidi ya hawa.

Barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko. Kuna magari na pikipiki aina ya tuktuk yakipita kwenye maji yaliyotuama. Halii hii inaonyesha changamoto za mifumo nduni ya mifereji ya maji ya mvua mjini.

Chanjo ya homa ya manjano yaani Yellow Fever pamoja na vifaa vingine vya matibabu. Tunaona chupa ya chanjo iliyoandikwa Yellow Fever Vaccine kuna sindano kwa ajili ya kuchanja.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa akiwa anajiandaa kutoa chanjo amebeba chupa ndogo ya dawa ya mkono mmoja na sindano kwa mkono mwingine akivuta dawa kwenye sindano. Nyuma yake kuna watu wengi.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga akifanya zoezi ya kupiga moshi, sumu ama dawa kwenye sehemu ya mtaa. Hii mara mingi hufanywa kwa madhumuni ya kudhibiti watoto au kuzuiwa kuenea kwa magonjwa kama vile ndengu au malaria.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare za rangi ya zambarau akimpa chanjo au sindano mgonjwa katika kituo cha afya. Wote wawili wamevaa barakoa, ishara ya tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuwambukiza.

Mtaalamu wa afya ya meno akimwelekeza mwanamke kijana kuhusu usafi wa meno. Mtaalamu huyo amevaa sare nyekundu na barakoa na anatumia mfano wa plastiki wa meno kuonyesha jinsi ya kupiga mswaki vizuri.

Watu wanatembea kwenye njia iliyofunikwa na maji mengi, kuonyesha hali ya mafuriko. Watu hao wamevaa mavazi ya kazini, baadhi yao wakibeba viatu mikononi ili kuepuka maji na wengine wakitembea kwa makini ili kuepuka kuanguka.

Daktari wa meno pamoja na msaidizi wake wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki. Daktari anavifaa maalum mdomoni mwa mgonjwa akifanya uchunguzi au matibabu ya meno. Msaidizi wake anamsaidia kwa kushika bomba la kuvuta mate.

Mwanamke mmoja amesimama mlangoni akiwa amevaa gauni la rangi ya kijivu na hijab ya rangi ya machungwa. Kando yake kuna makonteni ya maji ya rangi tofauti kama vile ya njano.

Ajali ya moto mkubwa unaonekana kuhusisha magari au tanka ya mafuta huku moshi yazito mzito mweusi ukipanda aangani. Kuna watu wengi waliokusanyika karibu na eneo la tukio baadhi wakiwa kwenye pikipiki.

Watu wansafisha taka katika eneo fulani. Wanaume na wanawake wamevaa mavazi ya kawaida na mmoja wao anavaa barakoa. Wanachukua taka na kueka katika maeneo ya kutupiaa taka ikionyesha jitihada za usafi na mazingira bora.

Jengo ambalo limebomolewa na au kuanguka huku sehemu kubwa ya ukuta ikiwa imeporomoka na kuacha kifusi kikubwa. Pembeni kuna mvulana amesimama juu ya mabaki ya kifusi akiwa amejifunika uso.

Daktari wa meno anazungumza kwa furaha na mgonjwa katika chumba cha kliniki ya meno. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha kutibiwa meno, huku daktari akiwa na daftari au fomu ya mkononi.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha upimaji wa macho. Mgonjwa yuko karibu na kifaa hicho na daktari amevaa suti nyeupe ishara ya taaluma yake ya afya.

Watu wakikabiliana na adhiri za mafuriko. Tunaona kina mama na watoto wakiwa karibu na nyumba ya manyatta ambayo yamezingirwa na maji mvua wanajaribu kuokoa au kuhamisha vitu kutoka kwa nyumba hiyo.

Kuna wanawake wakijaza maji kwenye mitungi ya plastiki manjano, nyeupe na kijivu. Kituo hiki ni cha rangi ya samawati na manjano na kimeandikwa maandishi ya mradi ya maendeleo.

Glove za mpira na sindano inayochomekwa chupa ya chanjo, chanjo ni njia muhimu ya kinga ya magonjwa ambayo huingizwa mwilini kusaidia kujenga kinga dhidi ya maambukizi mbalimbali kama surua.

Mgonjwa amelazwa kitandani hospitalini akiwa na vifaa vya matibabu vinavyomsaidia kupumua. Kuna wataluumu wa afya, mmoja anachukua vipimo na mwingine anashughulikia mashine ya kupumua.

Aina ya virutubisho vilivyo tengenezwa kusaidia kuongeza damu mwilini. Virotobisho viliyomo ni iron husaidia kutengeneza celi nyekundu za damu na hemugulobini .

Daktari wa mdomo akimhudumia mgonjwa, mgonjwa ameweka mdomo wazi na kuna mwanga wa buluu unaoelekezwa ndani ya mdomo wake. Hii ni hatua ya matibabu ya meno pengine ni kupiga picha za mdomo, au kufunga dawa kwa kutumia mwanga.

Kuna sindano na chupa chanjo ya MMR ambayo hutumika kuzuia magonjwa ya surua, mafua ya koo, homa ya ruvela, mkono unaoshika sindano na chupa umevalia glavu za mpira za rangi ya kijani .

Mfanyikazi wa afya akimsaidia mgonjwa katika mazoezi wa kurejesha uwezo wa mikono labda katika kituo cha afya au hospitali, inaonekana ni sehemu ya tiba ya kurudisha uwezo wa mikono .

Ajili ya basi lililogeuka kwenye barabara iliyofunikwa na maji ya mafuriko. Maji hayo yanaonekana kujaa sana na kuleta changamoto kwa watu wanaotembea barabarani. Watu kadhaa wanonekana wakitembea kando ya barabara wakiepuka sehemu ya.

Watoto wawili wanaosha mikono kwa kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye mfereji wa plastic mwekundu uliowekwa kwenye fremu ya medali. Hali hii inaashiria juhudi za usafi wa mikono kwenye pengine sehemu ya elimu ya afya au chanjo.

Daraja au tundu la maji ambalo limeharibiwa na mafuriko. Maji ya matope yanapita chini na watu wengi wamesimama juu kuangalia hali hiyo. Hii inaweza kumaanisha madhara ya mafuriko ambayo huleta uharibifu wa maji.

Mama akiwa katika wodi ya watoto changa, akitunza mtoto aliye katika chombo cha kudhibitia hali ya hewa au joto na usafi kwa watoto wachanga hasa waliozaliwa mapema au wenye mahiaji maalum ya kiafya.

Kinywaji cha dawa ya miti shamba kinachoitwa ALBAA MUJARRABU , kinachotolewa na AHASAKA HERBAL MEDICINE GROUP . Dawa hii inadaiwa kutibu magonjwa mbalimbali kama kuongeza mbegu, kuondoa gundi kwenye umme, kutoa hamu ya kurudia.

Kundi la wanawake wa jamii ya kabila la Samburu au jamii nyingine ya Kaskazini mwa Kenya wakiwa wamevaa mavazi ya asili na vito vya shanga za rangi, wanabeba makopo ya maji kichwani. Jambo ambalo ni kawaida katika maeneo ambapo.

Mtu aliyevaia koti jeupe la maabara na barakoa akizungumza na watu .Pembeni kuna mtu mwingine mwenye barakoa. Huko nyuma kuna boxi nyingi yaliyoandikwa UNICEF hii inaonyesha ni tukio la afya.

Daktari wa meno anatibu mgonjwa aliyelemewa kwenye kitanda ya kiliniki ya meno. Datkari amevaa sikiti ya kinga au barakoa na glavu za mpira.

Vifaa vya matibabu vinavyohusiana na chanjo hasa chanjo ya homa ya manjano. Vitu vinavyonekana ni chupa ya dawa iliyoandikwa Yellow Fever Vaccination ,sindano, chupa nyigine ndogo za dawa au chanjo.

Huu ni mtu mzee aliyevaa koti la daktari akifungua sanduku lililojaa vitu mbalimbali vya tiba au dawa za jadi. Inaonekana mtu huyu anaangalia au kuandaa vifaa vya matibabu.

Chupa ya chanjo ya yellow fever ikiwa inashikiliwa na mtu aliyevaa glovu za kijani na sindano ikiwa tayari kuchukua au kutoa chanjo hiyo. Chanjo hii ni ya kuzuia ugonjwa wa homa ya majano ambao husababishwa na virusi.

Mkono wa mtu aliyeshika dawa ya chanjo na sindano yanaonekana mtu huyu anajiandaa kuchukua na kutoa chanjo, dawa hiyo imeandikwa maandishi mandogo na mazingira yanaonyesha kuwa ni katika kituo cha afya au hospitalini.

Hii ni uvamizi wa nzige ambao mara nyingi hutokea katika maeneo ya kilimo au mashamba na kusababisha uharibifu mkubwa wa mimea. Nzige wanapovamia shamba huweza kula mimea yote kwa haraka.

Mtu anapokea sindano inawezekana ni chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya aliye vaa vifaa vya kujikinga kama vile barakoa na ngauni la kinga, wengine wanaonekana wakisubiri nyuma kwenye sehemu iliyofunikwa kwa tindi.

Watu wakitembea kwenye mtara uliojaa mafuriko ya maji ya mvua inaonekana ni eneo la kijiji ama mta wa kawaida ambapo nyumba zimezungukwa na maji, mfano huu unaonyesha changamoto za mafuriko .

Kituo cha maji kilicho chini ya mradi wa maji. Watu wawili wako kwenye picha mmoja akijikusanyia maji kwenye chombo cha plastiki cheusi na mwingine akiwa amebeba chombo cha plastiki pia.

Mwanamke akiwa kwenye shamba au sehemu ya makazi akiwa akijaza maji kwenye chombo cha plastiki au mtungi. Maji yanatiririka kutoka bomba la maji hadi kwenye mtungi.

Viongozi na wageni mashuhuri wakishuhudia mtu mmoja akifungua bomba au kifaa cha maji huku madumu ya plastiki yakiwa yamepagwa kwa ajiri ya kuchota maji.

Mgonjwa akiwa kwenye kiti cha mtaalumu wa meno akiangaliwa kinywa na na watu wawili waliovaa mavazi ya kitaalamu na barakoa moja anatumia kifaa cha kuchunguza ndani ya mdomo .

Hivi ni vifurishi vya bidhaa mbali mbali za afya au tiba kila kikiwa na rangi na jina tofauti na vingini vinaonekana ni aina ya virutubisho au dawa zinazolenga maeneo tafauti za mwili kama mfupa.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti akipewa chanjo kwenye mkono wa juu wa kushoto na mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa kuashiria tahadhari dhidi ya maambukizi ya korona.

Mhudumu wa afya ambaye anavaa barakoa na sare za kazi akijiandaa kuchukua dawa au chanjo kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano. Hii ni hatua ya maandalizi kabla ya kumpa mgonjwa chanjo au dawa ya kwa njia ya sindano.

Chanjo ya MMR, ambaye ni chanjo inayotolewa kuzuia magonjwa ya dozi, uvimbe wa tezi la koo na homa ya Rubela. Chanjo hii ni muhimu sana kwa watoto ili kuwalinda kutokana na magonjwa haya.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga akiwa ananyunyuzia dawa ndani ya jengo. Hii ni shughuli ya kuua kunyunyuza dawa za kuua wadudu na vijidudu kama vile wakati wa kudhibiti magonjwa au usafi wa mazingira.

Kikundi cha watu waliovaa makoti meupe na buti wakiwa kwenye eneo la shamba au vijijini wakisikiliza mtu anayetoa mafunzo au maelekezo au mawaidha. Wengine wameshika vifaa kama mitungi na bango.

Mwanamke ambaye anaonekana anafundisha kundi la watu kuhusu matumizi ya bidhaa za afya ya wanawake, hasa kuhusu usafi wa hedhi. Mwanamke huyo ameshika kiganja cha kidumu cha hedhi.

Mtu akiwa shambani akipuliza mimea kwa kutumia kifaa cha kupuliza dawa au kemikali. Mtu huyu amevaa nguo za akinga na kofia jambo linaloonyesha anajikinga na kemikali zinazotumika kupuliza mimea ili kuzuia madhara.

Mfanyikazi aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga akiwa katika ghala au bahari anaoekana akishughulika na kemikali au bidhaa hatari ambavyo vimehifandiwa kwenye maadamu.

Wafanyikazi wawili wa usafi wakiwa katika eneo la kutupa takataka wakifanya kazi ya kuondoa takataka mtaani. Wamevaa mavazi maalum ya kazi na buti ya kujikinga.

Mhudumu wa afya akimchanja mwanamume kwenye mkono wa juu. Mhudumu huyo amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na glavu na barakoa, ishara kuwa zoezi hili ni la kitaalamu na la tahadhari. Huenda hii ni chanjo dhidi ya ugonjwa wa Covid-19 .

Vifaa vya ajadi au vya mganga wa kienyeji. Kuna chupa zilizofungwa kwa kamba na kitambaa pamoja na vitu vingine visivyoeleweka wazi. Vyote vikiwa juu ya zulia jekundu. Vifaa hivi huenda vinahusishwa na imani za kia.

Hapa ni eneo la makazi ya muda kama kambi ya wakimbizi au wahamiaji wa ndani pamoja na mtambo wa kuchuja au kuhifadhi maji. Hii inaonyesha juhudi za kuhakikisha upatikanaji wa maji safi katika mazingira ngumu au ya dharura.

Chupa ya chanjo ya MMR ambayo hutumika kuzuia magonjwa ya surua, Matumbitumbwi na Rubela. Pia pembeni kuna sindano na pamba safi, vifaa vinavyotumika wakati wa kuchanja.

Mtaalamu wa afya huenda ni daktari wa meno au mhudumu wa clinic ya meno, akiwa anasafisha au kuandaa vifa vya tiba, vifaa hivyo viko katika chumba cha daktari wa meno kuna kiti maalum cha wagonjwa pia.

Tukio la chanjo ambapo mtu mmoja amekaa akipokea dozi ya chanjo kutoka kwa muuguzi au mfanyikazi wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa, jambo linaloonyesha umuhimu wa kuchukua tahadhari.

Huu ni muuguzi ama daktari wa afya akimtolea sindano mtoto au mtu mchanga. Chanjo ya utoaji wa dawa kwa njia ya sindano ambayo ni muhimu kwa afya ya umma ama kuzuia magonjwa.

Mafuriko makubwa eneo la kijijini au mji mdogo ambapo maji yamefunika sehemu kubwa ya ardhi na ata barabara zimejaa maji. Hali hii inaweza kusababishwa na mvua nyingi au mafuriko ya moto.

Hivi ni vyombo mbalimbali vya virutubisho vya vitamini. Hii ni vitamini muhimu kwa afya ya mifupa na mfumo wa kinga mwilini. Vyombo hivi vinaweza kuwa vidonge vya kunywa au vidonge vya kula moja kwa moja.

Mama na mhudumu wa afya wakiwa na mtoto mdogo katika kituo cha afya. Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya blue anaonekana akihudumia au kumpima mtoto aliyekuwa juu ya meza ya ukaguzi. Mama wa mtoto anasimama pembeni.

Mhudumu wa afya akimchanja mtoto mdogo wakati mama yake anamshika inaonyesha shughuli ya utoaji wa chanjo kwa watoto ambayo ni muhimu kwa kuzuia magonjwa mbalimbali ya utotoni, kama Surua, Polio na homa ya uti wa mgongo.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kinga ya rangi ya njano pamoja na viatu vya kinga, glavu za rangi nyekundu na barakoa za kupumua, wanaonekana wakimimina kemikali kutoka kwenye chombo cha rangi nyekundu chenye alama ya onyo ya hatari ya sumu.

Mtu aliyevaa glovu za mpira akimshika mkono mwingine ambaye haina glovu. Hali hii inaashiria mtu anayeweza kuwa daktari au mfanyikazi wa huduma safi akimfanyia uchunguzi wa kidole au mkono wa mgonjwa.

Chanjo inatayotajwa kwenye lebo ya MMR moja ni ya homa ya manjano. Hizi vifaa vinavyotumika kutoa chanjo kwa watu ili kuwakinga dhidi ya magonjwa ya homa ya manjano.

Kichujio cha mikono cha kuosha mikono ambacho kina sehemu ya maji, sehemu ya sabuni na kikapu cha kuosha mikono. Kifaa hiki kinatumika kueka usafi na kuzuia kuenea kwa magonjwa kwa kuosha mikono kwa usahihi, hasaa katika maeneo ya umma.

Mtu ambaye anapokea huduma za mazoezi ya viungo au ukarabati wa mwili, mtu huyu amefungwa kwenye kifaa maalum kinachomsaidia kusimama au kutembea, labda baadaya ugonjwa uliosababisha kushidwa kutembea.

Hiki ni chombo cha kienyeji kilicho tengenezwa kwa kutumia mtungo wa asili ambacho mara nyingi huitwa kibuyu. Kibuyu hiki kinaonekana kupambwa kwa shamba na kamba.

Mtu aliyevaa viatu vya plastiki na vazi la jano la ulinzi akienda kwenye shamba lenye maji mingi. Anabeba chombo cha kunyunyuzia dawa au pembejeo za kilimo mgongo. Hii inaashiria shughuli za kilimo.

Muuguzi au mfanyikazi wa afya ambaye amevaa sare za kazi inakufia akitazama shindano iliomo kwenye mkono wake wa kushoto. Anashikilia sindano kwa mkono mmoja na kwenye mkono mwingine anaonekana shinikizo la mpira au vifaa vya kuzuia damu.

Daktari akiwa anamtibu mgonjwa katika mazingira ya kliniki au hospitali. Daktari anaonekana mtulivu na mtaalamu akiwa amevalia suti ya daktari na kichwa chake kikiwa na taa ndogo kwa ajili ya uchunguzi.

Uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko au mtekisiko wa udongo. Inaonekana sehemu ya barabara au daraja imevunjika kabisa, na miti na matawi yameanguka kwenye mto au mkondo wa maji. Watu wengi wamesimama kando ya eneo hilo wakitazama.

Hii ni chupa ya vidonge vya vitamini yenye nguvu ya elfu. Vidonge hivi husaidia katika kusaidia afya ya mifupa na mfumo wa kinga mwilini. Vidonge vimeandaliwa katika chupa nyeupe yenye bao la buluu.

Dawa hii inaonekana kutumika kwa kusafisha mwili ambayo mara nyingi hufanya kazi kuondoa sumu au vitu hatari mwilini kwa njia ya mimea au viungo asili.

Chupa ya dawa au kirutubisho chenye label ya kijani kilichoandikwa HJN a hundrend perecent natural . Kichupa hiki pia kina mhuri wa usalama ulioandkiwa security seal kinaashiria kuwa hakijafunguliwa.

Mtu akiwa katika zahanati au kliniki ya meno ambapo daktari wa meno au mtaalamu wa afya anatibu meno yake kwa kutumia kifaa kinachotumia mwanga wa buluu. Mwanga huu mara nyingi hutumika katika mchakato wa kupaka rangi za meno au kuimarisha.

Watu wamepanga foleni wakisubiri kusambaziwa vitu kama maji au chakula. Inaonekana ni eneo la kijijini au mtaa uliopambwa na miti na watu wanaonekana wakiwa na mifuko na vyombo vya kuhifadhia vitu vilivyo walivyopokea.

Daktari wa meno akiwa kazini amevaa glavu za kinga za rangi ya buluu na anatumia kifaa maalum kumtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari huyu anaonekana kufanya uchunguzi au matibabu ya jino kwa kutumia kifaa cha meno.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na fulana ya nembo akiwa anajiandaa kuchukua dawa kutoka kwenye sindano au kuandaa chanjo. Hii ni hali ya kawaida katika shughuli za kutoa chanjo au huduma za afya kwenye kambi ya matibabu au kampeini.

Hii ni hali ya chanjo ambapo muuguzi wa afya anatoa dozi ya chanjo kwa mtoto mchanga anayeshikiliwa na mama yake, muuguzi amevaa suti ya kitiba na anaonekana akizingatia utoaji wa chanjo .

Watu wazima wakitembelea mtoto aliyekatika kitanda cha hospitalini. Inaonekana kuwa kwenye wodi ya watoto labda katika hospitali ya umma. Mmoja wa watu hawa anaonekana kama kiongozi au mgeni rasmi.

Mama akiwa amebeba mtoto mchanga huku mhudumu wa afya akiwa anamhudumia au kumchunguza mtoto huyo. Mahali hapa panaonekana kuwa kituo cha afya au hospitalini. Kutokana na mazingira na vifaa vilivyo..

Mwanamke akiwa amevalia barakoa na glavu akishikilia boksi lenye vifungushio vya barakoa. Anatarajiwa kuwa anahudumia au kuuza barakoa hizo kwa watu waliopo eneo hilo.

Hii ni chupa za dawa za mimea zinazosemekana kutibu ugonjwa wa kisukari, dawa hizi ni za asili na zinaweza kutumika kusaidia kudhibiti ugonjwa wa kisukari.

Madaktari watatu waliovaa mavazi ya upasuaji wakiwa katika chumba cha upasuaji wamevaa barakoa, miwani na kofia za upasuaji, wakijitahidi kuzingatia usafi na usalama. Inaonekana wanatekeleza upasuaji au matibabu kwa mgonjwa.

Wauguzi wakitunza watoto wachanga walioko kwenye chumba cha kuwatunza watoto wachanga. Wanafanya kazi ya muhimu ya kuhakikisha watoto hao wanapata matunzo maalum.

Kikundi cha watu waliovaa mavesti ya bluu yanayo onekana kuwa na nembo za serikali au shirika la afya inaonekana hawa watu ni wafanya kazi wa afya au watu wa wahuduma wa afya wakiandaa au kupata mafunzo kabla ya kushughulikia....

Mhudumu wa afya ya jamii akiwa anatoa huduma na matibabu au ufuatiliaji wa afya kwa mtoto katika mazingira ya nyumbani au kituo kidogo cha afya. Anaonekana kuvaa sare na kitambulisho.

Kuna watoto wawili wakikusanya maji kutoka sehemu ya maji machafu ambayo inaonekana kuwa na uchafu mingi na tena watoto hawa wako kwa hali hatari kiafya kutokana na matumizi ya maji yasivyo safi.

Madaktari au wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji na barakoa wakiwa wakiendesha au kushiriki katika operesheni ya upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji. Wanaonekana wakizingatia kazi yao kwa makini.

Watu wakiwa kwenye foleni wakisubiri kunawa mikono kwa sabuni na maji, hii ni hatua ya kuzuia maambukizi ya magojwa kama corona, watu wote wanaonekana wamevaa barakoa.

Daktari wa meno akimfanyia tiba mgonjwa wake. Daktari huyu amevaa vifaa vya kinga ikiwemo barakoa, kofia ya rangi ya bluu, na glavu za mpira , pia amevaa miwani maalumu.

Kuna mti mmoja katikati ukiwa umeanguka majani au haujapanda majani. Unaonyesha hali ya ukame au uhaba wa maji. Ardhi inaonekana kuwa na mawe mingi na kidogo kilimo.

Mhudumu wa afya mwanamke aliye vaa mavazi ya hospitalini aki mhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya chumba cha kuweka watoto wachanga. Mtoto anaonekana kupata huduma za matibabu maalum labda kutokana na kuzaliwa kabla ya muda.

Gari kubwwa la maji lenye tanki la rangi nyekundu likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya kijani na mtu mmoja akiwa karibu nalo. Gari hili linaandikwa neno Exhauster ambalo kwa kawaida hutumika kwa magari yanayotoa taka za maji taka au.

Madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari. wote wamevaa glavu, barakoa na mavazi rasmi ya kutibu. Mgonjwa anaonekana kuwa ametulia huku akifanyiwa uchunguzi au matibabu ya meno.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa aliyevaa miwani. Mgonjwa huyu amelala katika kiti cha daktari wa meno, huku daktari akiwa amevaa suti ya matibabu na barakoa.

Kuna chupa na vyombo vya plastiki vyenye dawa za asili chupa tatu zimeandikwa Mtiki, nguvu za kiume na vyombo vingine vina jina Mkoko chukari ya haja. Hizi ni dawa za miti shamba .

Mkono ukioshwa kwa sabuni na maji ambapo kuna pofu nyingi za sabuni zikitoa usafi, inahusiana na usafi wa mikono jambo muhimu sana kwa kuzuia maambukizi ya magonjwa.

Daktari wa meno ana msaidizi wake wakimfanyia mgonjwa matibabu ya meno. Wamevaa mavazi ya kinga kama vile barakoa, glovu na miwani ya uso ili kujilinda na kuzuia maambukizi.

Madaktari na wauguzi wakiwa katika chumba cha upasuaji hospitalini, wamevaa mavazi ya kinga ya kijani, barakoa na kofia za kuzuia maambukizi wakifanya upasuaji.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo , mtoto huyu ameketi kwenye mapaja ya mamake ama mlinzi wake , chanjo ni muhimu kwa kinga dhidi ya magonjwa hatari kama surua, polio, kifaduro na mengineo.

Hii ni chupa ya dawa ya miti shamba iliyoandikwa ngiri sugu. Hii ni dawa inayodaiwa kutibu au kusaidia tatizo la ngiri sugu. Imeekwa kwenye chupa ya plastiki yenye kifiniko cheupe na label ya kijani.

Daktari wa meno akimchunguza mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari amevaa suti ya matibabu na glavu za plastiki akitumia taa ya kichwani.

Daktari anayevaa glavu na barakoa akichukua sampuli ya mfupa wa mdomo kwa mwanamke ambaye ameketi. Inaonekana kama kipimo cha kiambukizi ya virusi.

Mtu mzima akipewa chanjo kwenye mkono wa juu wa kushoto. Mtoa huduma wa afya anatumia sindano kumpa dawa na mkono wa pili unaoshika pamba ili kusafisha eneo la sindano.

Mhudumu wa afya akiwa ameketi mezani amevaa barakoa na sare rasmi za kazi akizugumza na mwanaume aliyeketi mbele yake, pembeni ya meza kuna chupa ya dawa yakutakasa mikono.

Mtu aliyevaa jezi ya taasisi au shirika anayeonekana akitoa huduma au kusikiliza kwa makini huku akishika mtoto mchanga mkononi, inaweza kuwa ni mshauri, msaidizi wa afya au mfanyikazi wa kijamii.

Watu wawili waliovaa mavazi ya zimamoto wakijaribu kuzima moto unaoteketeza nyasi au majani. Moto unaonekana mkubwa na unaenea kwa kasi huku moshi mweusi ukipanda angani.

Wagonjwa waliolazwa katika kitanda cha wagnjwa katika sehemu ya wagonjwa wa dharura au hospitali. Wagonjwa wanonekana wakiwa na miunzi kwa ajili ya kuingiza dawa au maji mwilini. Mmojao anaonekana amefunikwa na blanketi nyeupe.

Hapa ni duka au banda la kuuza madawa za kienyeji au bidhaa za asili. Kuna chupa nyingi zenye vimiminiki vya rangi tofauti ambazo mara nyingi hutumika kuhifadhi dawa za mitishamba au virutubisho vya kienyeji.

Chupa ya chanjo ya virusi kama vile surua, matumbwitumbwi na rubela pamoja na sindano na pamba. Chanjo hili ni muhimu sana katika kuzuia magonjwa haya ya hatari kwa watoto na watu wazima.

Ibuprofein ni dawa inatumika kupunguza maumivu, kuondoa uvimbe na kupunguza homa. Inapatikana kwa njia ya vidonge, vidonge vidogo vya kunywa aa rangi na.

Vitu mbalimbali vilivyowekwa juu ya kitambaa cheusi na jekundu ardhini na kati ya vitu hivi ni pamoja na vitu vya kienyeji kama chupa za udongo, mizizi, nazi, manyoya na tangawizi.

Mtu mmoja aliyevaa koti la manjano akimbeba mtu asiyeweza kutembea mgongoni huku akivuka mto mdogo au mkondo wa maji.

Shughuli ya waamasishaji au elimu ya jamii iliyofanyika mwanamke aliyevaa sare ya wahudumu wa afya amesimama mbele ya kundi la wanawake walioketi arthini akionekana kuwapa mafunzo au kuzungumza na wao.

Mtu anayeshika dawa ya miti shamba anayoitwa doctor Athela Herbal Covid kwa chupa hiyo ina maandishi ya kudai kuwa ni tiba ya corona pamoja na michoro ya dawa na virusi vya corona .

Hii ni chupa ya dawa kilichoitwa Balijaam, inaonekana kama bidhaa ya kemikali inayotumika katika kilimo au tiba ya mimea. Labela yake maandishi mengi ya maelezo kuhusu matumizi na faida za dawa hii.

Mhudumu wa afya akiwa katika wadi ya hospitali. Amevaa sare za kijani ya kutabibu, glavu na barakoa ishara ya kwamba yeye ni daktari au muuguzi anafunika au anaondoa shuka jeupe juu ya mwili wa mtu aliyelala kitandani.

Eneo la soko la wazi ambapo bidhaa mbalimbali za kienyeji zinauzwa. Kuna meza iliyojaa vyombo vya plastiki vyenye unga wa rangi tofauti, huenda ni viungo au dawa za asili. Pia kuna mapambo kama vile mikufu.

Mtoto mdogo akiwa anapokea chanjo au dawa ya kinywa kutoka kwa mhudumu wa afya. Mmoja wa watu aliyevaa suti ya rangi ya manjano yaweza kuwa muguzi au afisi ya afya anaamlisha dawa au chanjo mtoto.

Mkulima akinyunyuzia dawa shambani kwa kutumia kifaa cha kunyunyuzia kilichbebwa mgongoni anaonekana akiwa kwenye shamba lenye mimea ya mboga kama vile kabeji, kunyunyuzia dawa ni njia ya kudhibiti wadudu na magonjwa ya mimea.

Hospitali ya kaunti ya Ahero ambayo imeadhirika na mafuriko. Maji yamejaa katika sehemu ya mbele ya jengo la hopsitali. Hali hii inaeza kuadhiri utoaji wa huduma za afya kwa sababu ya usumbufu wa hatari zinazotokana na maji haya.

Mtu mmoja aliyevaa koti la maabara akiwa kazini kwenye meza iliyojaa vifaa vya maabara kama vile mashine ya kupima, vifaa vya kuchukua sampuli za dawa na karatasi za kumbukumbu.

Kuna madaktari wawili wakifanya upasuaji au tiba ya kiufundi, wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani na barakoa za uso. Mmoja ameshikilia kidole cha mgonjwa huku mwingine akifanya hatua za matibabu kwa umakini mkubwa.

Mkono wa mtu akishikilia vidonge na paketi za dawa za kienyeji au za asili, vidonge hivi vinaweza kuwa tiba za mimea au tiba za jadi zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia za asili.

Mtu aliyevalia apron akionyesha chupa mbili za dawa. Inawezekana kuwa anaeleza au kuonyesha aina ya dawa zinazotumiwa kwa matibabu fulani. Hii inaweza kuw katika mkutadha wa kutoa vilimu ya afya au kutoa huduma za matibabu kwenye jamii.

Mama akiwa ameshika mtoto mchanga mkononi huku muuguzi au daktari akimpa chanjo au huduma nyingine ya afya mtoto huyu. Muuguzi hapo kando akiwa amevaa maski na glavu na mama anaonekana ako na tabasamu, ishara ya kuwa anahisi faraja.

Mtu ameketi kwenye kiti na vitu mingi vimewekwa mbele yake kwenye kitanda au meza. Vitu hivyo ni ya mchanganyiko wa mapambo ya jadi, zana za mikono, maboksi na chupa mbalimbali na vitu vingine vya asili au vya kienyeji.

Mtu akimwekea alama ya wino kwenye kidole cha mtoto . Hii ni ishara inayotumika mara nyingi wakati wa shughuli kama chanjo , utoaji wa dawa za kinga ya magonjwa kama minyoo au polio.

Hii ni athira za mafuriko katika mtaa wa mabanda. Tunaona maji ya matope yamejaa katika maeneo ya makazi ambapo watu wawili wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao ziko katika hali duni.

Wazee watatu wamevaa mavazi ya kitamanduni yaliyotengenezwa kwa ngozi yenye madoadoa ya mnyama wakikaa kwenye viti au mikeka wanaonekana kushika mimea ya asili. Huenda ni mitishamba hiyo mimea.

Sindano na chupa ya chanjo iliyoandikwa M-M-R VACCINE ambayo ni chanjo dhidi ya magonjwa matatu: surua, matumbitumbi na Rubella. Mkono uliovaa glavu ya rangi ya bluu inashikilia vifaa hivi.

Vifaa vya jadi vinavyohusishwa na uganga wa kienyeji au ushirikina kwa kichwa cha sanamu kikombe cha asili cha kuhifahdiwa dawa, vipande vya mifupa, maganda na vitu vidogo.

Mtaalumu wa afya akiwa amevaa koti la maabara, barakoa na miwani akichunguza kifurushi cha chanjo kilichotengenezwa kuhifadhiwa kwenye hali ya baridi . Kifurushi hicho kiko ndani ya sanduku kubwa lenye alama Coverx.

Chupa ya dawa yenye vidonge vya rangi nyekundu vikiwa vimetapakaa juu ya meza ya mbao. Kando ya vidonge hivi kuna kifuniko cha chupa hiyo na kipande cha karatsi kinachoonekana kama strip ya kupima.

chupa ya chanjo ya polio pamoja na sindano ya kudungia. Nyuma kuna kifaa kinachotumiwa na madaktari kusikiliza mapigo ya moyo na sauti za mwili. Chanjo hii hutolewa kwa watoto ili kuwakinga dhidi ya ugonjwa.

Mtaalumu wa afya akiwa anamtibu mgonjwa ambaye anaonekana kuteseka au kupata maumivu sikioni, mtaalumu uyu amevaa glavu za mpira na anatumia kifaa cha tiba kwenye sikio la mgonjwa, watu wengine wakiwa kwenye nyuma wakimshuhudia.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kitamaduni akiwa ameketi akionekana kufumba uso wake kwa mkono wake mmoja kwa ufu ama maumivu. Karibu naye kuna mhudumu wa afya aliyevaa sare ya manjano na anaonekana akimdunga sindano kwenye mkono wake wa juu.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake, anamtibu mgonjwa katika kliniki ya meno. Daktari amevaa barakoa, miwani na glavu za mpira kwa usafi wakati anafanyia mgonjwa taratibu za matibabu ya meno.

Kuna watu wawili wakibeba mabomba makubwa ya oksijeni ya matibabu. Wamevaa barakoa jambo ambalo linaonyesha tahadhari za kiafya. Hali hii inaaashiria utayari wa kutoa huduma za matibabu hasa kwa wagonjwa wanaohitaji msaada wa oksijeni.

Mfanyikazi wa afya akiwa katika chumba cha hospitali kinacho hudumia watoto wachanga hususana, watoto walioko kwenye chumba hawawezisimama. Mtoto mchanga yuko ndani ya incubator .

Mhudumu wa afya akiwa anamhudumia mtoto mchanga hosiptalini anayeonekana akimfunika mtoto kwa blanketi, jambo linalo ashiria matunzo ya karibu na ya upendo kwa watoto wachanga.

Sanduku nne za chanjo ya homa ya matumbo. Chanjo hii hutolewa kwa watu ili kuwakinga dhidi ya ugonjwa wa homa ya matumbo unaosababishwa na bacteria aina ya Salmonella typhi .

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga kinyenyuzi ya dawa ya mimea shambani kwa kutumia pompu ya mikono ya kunyunyuzia dawa ya rangi ya machungwa hii ni shughuli ya kunyunyuzia dawa za kuua madudu.

Mwanamke mmoja akiwa amevaa mavazi ya kijani na kofia ya rangi ya pinki akionyesha mikono yake kwenye bomba la maji. Anatabasamu kwa uso wake na inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono.

Aina mbalimbali za dawa za asili au virutumbisho vinavyotumika kwa tiba mbadala. Chupa hizi zina majina kama vile Leoki, Nzegambi, Deja.

Kuna nyumba ya kienyeji ya jamii ya kifugaji inayojengwa kwa nyasi na nyumba hii ipo kwenye mazingira jangwa ama eneo la ukame na kuna ishara ya maisha ya kifugaji kama nguo zinazoanikwa na vyombo vya plastiki.

Mtu mwenye suti ya daktari akitayarisha sindano au chanjo anaonekana akitumia sindano kuchukuwa dawa au chanjo kutoka kwenye chupa. Watu wengine wamesimama nyumba yake wanaweza kuwa watu waliopo kwenye foleni ya kupata hii dawa.

Mtu akifanya mazoezi ya kurejesha nguvu katika kituo cha afya au hospitali. Anaonekana akitumia mashine maalum ya mazoezi ya misuli chini ya usimamizi wa mtaalumu wa afya.

Mhudumu au mfanyakazi wa house akimpa mtoto chanjo au dawa ya kinga dhidi ya magonjwa. Mama wa watoto yuko kando akimshika mtoto mwingine, hii ni hatua ya kinga inayofanyika katika vituo vya afya ili kulinda mtoto dhidi ya ugonjwa mbalimbali.

Askari wakitazama jengo lililopondolewa au kubomolewa kwa kutumia kifaa cha uchimbaji cha kiotomotika hali hii inaashiria operesheni wa kuondoa jengo lililojengwa vibaya au lililoharibika.

Sindano ya chanjo ikijazwa kutoka kwenye chupa ndogo ya dawa, chanjo hiyo hutolewa kwa watoto na watu wazima ili kuwalinda dhidi ya magonjwa mbalimbali kama Measles, mumps .

Mtu akiwa amesimama kwenye mashua iliyojaa vitu kama magodoro, mikoba na vitu vingine vya makazi vinaonekana. Mtu huyu anajitahidi kuhamisha vitu vyake kwenye maji yaliyoongezeka.

Watu wawili wakiwa mbele ya gari aina ya matatu wakiwa wamevaa barakoa na glovu za plastiki. Wanaonekana kua sehemu ya mradi au shirika la kijamii kwani gari linaandikwa nembo la safe for water project .

Mwanamke aliye kitandani hospitalini akiwa ameshika mtoto mchanga mkononi mwake. Mtoto amefunikwa kwa blanketi na kofia ya mtoto. Mwanamke huyu anaonekana kimya na mwenye upendo kumtazama mtoto wake.

Maandishi kwenye chupa yanasema dawa ya tezi ndume kupanuka ikimaanisha kuwa ni dawa ya asili inayodaiwa kusaidia kutibu na kupanguza tatizo la tezi ndume iliyovimba.

Wanawake wawili walioko katika mazingira ya makazi ya mtaa. Mmoja wao anashika kibao cha kutoa matangazo na anaonekana kuzungumza au kutoa taarifa kwa watu wa eneo hilo.

Kundi kubwa la watu waliokusanyika nje. Wengine wamevaa barakoa za kinga ya virusi vya Corona. Watu wengi wanaonekana wakiwa wameinua mikono juu wakionyesha shauku, furaha au mshikamano. Pia kuna watu wa rika tofauti.

Wauguzi wawili wakimhudumua mama aliyejifungua watoto mapacha. Mama huyo ameketi pembeni ya kitanda hospitalini uku wauguzi wakimshika na kumwangalia kwa karibu watoto wachanga waliolazwa kwenye blanketi.

Mzingira ya hospitali hususan wodi ya uzazi au watoto wachanga. Muuguzi akiwa anamhudumia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda maalum. Muuguzi huyo amevaa mavazi ya hospitali na barakoa.

Mtu akiwa amevaa mavazi maalum ya kinga ya mwili pamoja na glovu za plastiki na barakoa la kinga ya hewa anaonekana akifanya zoezi la kusafisha au kupiga dawa katika sehemu ya ndani ya jengo.

Mlinzi mmoja aliyevaa sare akiwa ananawa mikono kwa kutumia maji na sabuni katika eneo la kuingilia, hii ni hatua ya tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama Corona.

Mtoto mdogo anapokea sindano au chanjo na wafanyikazi wa afya wanavaa glavu za palstiki ili kuhakikisha usafi na usalama wakati wa utoaji wa huduma hiyo. Mtoto huyo anaonekana anaogopa sana.

Wauguzi wawili wakiangalia na kutunza mtoto mchnaga katika kitanda maalum cha hospitali kinachoitwa incubator . Incubator hutumika kuwakinga watoto wachanga hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati.

Watu wawili wakichukua hatua ya kuondoa maji yalioyumba kwenye eneo fulani ndani ya nyumba au sehemu ya mlango. Mmoja wa watu hawa amevaa kipande cha kitambaa au barakoa kwa uso.

Shughuli ya afya inayofanyika katika chumba cha uchunguzi wa mwili kwa kutumia mashine ya MMR .Tunaona mtaalam wa afya akiwa anamsaidia mgonjwa ambaye amelala juu ya kitanda maalum kinacho ingia ndani ya mashine ambaye ni ya mviringo.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa ameweka barakoa ya oksijeni usoni. Karibu nayo kuna mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya daktari na barakoa akimhudmia kwa upole. Hii inaonyesha hali ya dharura ya kiafya ambapo mgonjwa.

Mwanamke mmoja akifanyiwa uchunguzi wa tumbo, huenda ni daktari au mtaalumu wa afya anayetazama na kuguza tumbo la mwanamke aliyelala chini, anaonekana katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya cha kazini.

Kikundi cha watu wakifanya kazi ya uokoaji kwenye kifusa baada ya jengo kuanguka. Badhi yao wamevaa sare rasmi na kofia za usalama wakitumia mikono au vifaa kutafuta manusura au kuondoa mabaki.

Mtaalumu wa maabara akiwa kazini anavaa koti la maabara na barakoa na inaonekana anafanya jaribio au uchunguzi katika sehemu ya usafi wa hali ya juu.

Muuguzi au mfanyakazi wa afya akiwa anajaza sindano kwa chanjo. Anavaa barakoa, jambo ambalo ni muhimu kwa usalama na kuzuia maambukizi hasa wakati wa utoaji wa huduma za afya.

Mwanamke akizima moto kwa kutumia kizima moto. Anaonekana kwenye mafunzo au zoezi la kuzima moto, ambapo ndo yeye moto imewekwa ardhini na anaituliza kwa povu kutoka kwa kizima moto.

Mwanamke akinawa mkono kwa kutumia maji kutoka kwenye tanki la plastiki lililoandikwa UNICEF na Roto karibu naye kuna mtoto mdogo anayetazama mwanamke huyu pia anevaa barakoa ishara ya kuchukua tahadhari dhidi ya mgonjwa.

Hapa ni duka la dawa za asili au miti shamba, Kuna mizizi na magombe yaliypangwa kwenye rafu pamoja na chupa za dawa, pembeni kuna pango kubwa linalo orodhesha magonjwa mbali mbali ambayo duka hili linaweza kuyatibu.

Daktari au muuguzi wa afya pamoja na wasaidizi wake wanamtibu mwana mke mmoja mgonjwa hapa. Mwanamke huyo anayepokea tiba kutoka muuguzi wa afya.

Kuna sehemu ya ukaribu wa dawati la mapokezi katika kituo cha huduma za meno. Sehemu hiyo ina sakafu yenye rangi ya beige na nyeusi. Kuta zikiwa na rangi ya machungwa na kahawia.

Daktari au muhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na skurabu za bluu, akimchunguza au kumhudumia mtoto mchanga aliyelazwa kitandani. Kuna mtu mwingine anayeshika mkono wa mtoto, huenda ni mzazi au mlezi wake.

Mtu aliyevaa nguo za kawaida akitumia visaidizi vya kutembea , akitembea kwenye barabara iliyojaa maji ya mvua au mafuriko . Mtaa huu umejaa magari ikiwa ni pamoja na ambulensi yenye taa za tahadhari zikiwa zimewashwa.

Muuguzi wa afya wa meno au mtaalumu wa kinywa wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari huyu amevaa mavazi ya kujikinga kama vile glavu, barakoa na mavazi ya upasuaji. Jambo linaloonyesha kuwa anafuata taratibu za usasi, usalama kwa afya.

Wahudumu wa afya wakimsaidia mwanamke kwa huduma ya kusafisha masikio. Wamevaa sare zenye maandishi, WORLD HEARING DAY , ikimaanisha ni siku ya kimataifa ya uhamasishaji kuhusu afya ya usikivu.

Aina mbalimbali katika vifungashio tofauti kama vile vidonge, kapsuli, na chupa za vidonge vya kumeza au sindano. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa mbalimbali na kuimarisha afya.

Mfanyakazi wa maabara akifanya uchunguzi wa sampuli kwenye sufuria ndogo za maabara. Anavaa gauni la maabara na glavu za plastiki akitumia vifaa maalum katika meza ya maabara.

Wanawake waliovaa mavazi ya kazi wakiwa katika shughuli ya kushona, moja anashona kwa kutumia mashini ya kushona huku akivaa barakoa, meza iliyombele yake imejaa vitambaa vya rangi ya blue .

Mama akiwa na mtoto mchanga ambaye anapokea chanjo au huduma ya kiafya kutokaa kwa mfanyikazi wa huduma wa afya aliyevaa suti ya kitaaluma na kofia ya kichwani.

Mtu akiwa ameketi akipokea chanjo na daktari au muuguzi aliyevaa koti la maabara na kuvaa barakoa. Mazingira ya nje yenye majani na miti na vifaa vya chanjo ziko pembeni.

Mgonjwa amelala kitandani katika chumba cha hospitali. Anaonekana kuwa katika hali dhaifu akiwa amelala upande mmoja. Amevaa mavazi mepesi na ana bendeji kichwani. Pembeni kuna kifaa cha kupima shinikizo la damu ukutani.

Kuna sindani, chanjo ya saratani ya mtoto au chanjo ya mchanganyiko wa magonjwa kama vile kopu, na rubella, na vifaa vya matibabu kama vile tauze.

Mtu anafanya usafi karibu na jengo lililoandikwa ujumbe wa kuhamasisha afya. Ukutani kuna michoro na maandishi kuhusu umuhimu wa kunawa mikono kwa sabuni kabla na baada ya kutumiwa choo. Pia kunywa maji safi yaliyochemshwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la kazi na kofia ya baseboli akibonyeza kifa cha sabuni ya maji kwenye ukuta karibu na sinki la kuoshea mikono. Hii inaashiria juhudi za usafi wa mikono.

Hapa ni kituo cha maji kinachoitwa BOYA WATER PROJECT.Watu wawili wanaonekana wakichota au kuchukua maji kwenye madumu ya plastiki ya majano ya rangi ingine. Hii ni sehemu ya mradi wa usambazaji wa maji safi kwa jamii.

Mtu aliyeshika vifurushi mbalimbali ya dawa. Kuna vidonge vya rangi ya manjano na vingine vya rangi ya kahawia katika mfuko wa plastiki pamoja na unga kwenye vifungio tofauti.

Duka la tiba za kienyeji au dawa za asili iliyokuwa limeandaliwa kando ya barabara. Kwenye meza ya mviringo kuna chupa mbalimbali vyenye dawa au viungo vya asili. Aalama ilyoandkiwa kwenye bango ni Dr.Mduba.

Hii ni dawa ya aina ya antibiotic inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali yanayosababishwa na bacteria . Kila kipakiti kina vidonge sita vilivyofunikwa kwa filamu.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani na kukalia vichaka vya kijani, kuna mtu chini aliyeonekana kama anajaribu kuwafukuza kwa kutumia fimbo, hii ni hali ya uvamizi ya nzige ambayo ni hatari kwa kilimo kwani huharibu mimea kwa kasi.

Mtoto mdogo akipatiwa chanjo au dozi ya dawa na mtu mzima ambaye ueda ni mamake au mlezi wake. Mtoto huyo anashikwa na mkono na mtu mwingine anamsaidia kupea chanjo. Wao wawili wamevaa barakoa.

Eneo lililochomeka ambapo watu wengi wamekusanyika kuangalia hadhira za moto, majengo huku yameharibika vibaya na yanaonekana yameungua, huku baadhi ya watu wakiwa wanakaa au wamesimama karibu na mabaki ya vitu.

Msichana mdogo akiwa ameketi kitandani katika kituo cha afya huku daktari akimshika mkono kwa uangalifu. Daktari anaonekana akichunguza au kumpima jambo linalooonyesha kuwa huduma za afya zinapatikana na kutolewa kwa watoto katika mazingira.